Nguzo ya umeme iliyojaa nyaya na transfoma inasimama wima. Transfoma imewekwa juu ya mbao, ikionesha ugumu wa miundombinu ya umeme.

Bwawa la umeme la joto ardhi linatoa moshi mweupe kutoka minara yake ya kupozea, likiashiria uzalishaji wa nishati. Bomba kubwa na majengo mengine ya viwanda yanaonekana nyuma.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme umesimama juu ya kilima chenye mimea mingi. Kun nyaya za umeme zilizonyooka zikiunganisha minara mingine.

Mrekebishaji wa nyaya za umeme unafanywa na mafundi waliobeba ngazi ndefu barabarani. Kuna nguzo nyingi za umeme zilizosheheni nyaya zikielekea jengo refu.

Mnara mkubwa wa umeme umesimama juu ya kilima chenye nyasi ukiwa na nyaya zinazonyooka angani. Mawingu meupe yametawanyika kwenye anga la samawati.

Miundo mirefu ya metali imesimama imara chini ya anga safi. Haya ni majengo ya kuhamisha nguvu za umeme. Mti mrefu mweupe wenye nembo umesimama upande wa kushoto.

Shirika la umeme linaonekana likifanya kazi. Miundo mikubwa ya chuma imebeba nyaya na transfoma. Wataalamu wawili wamevaa nguo za kujikinga, na wapo katika eneo la kazi.

Ufukwa wa jua unazama nyuma ya kilima ukiangazia mitambo ya kutoa mivuke katika kituo cha nguvu cha kigeografia. Moshi mweupe unatoka kwenye minara ya kupoeza ikionyesha uzalishaji wa nishati.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kimejaa transfoma na nyaya. Miundombinu hii muhimu inahakikisha nishati inawafikia watumiaji. Mazingira ni wazi.

Ncha za umeme zimepangwa kwa mistari mrefu zikipanda kuelekea kilele cha mlima mrefu wenye mimea. Majengo madogo yanatokeza chini ya milima yakionyesha maendeleo na shughuli za binadamu katika mandhari.

Mnara mrefu wa umeme unashikilia nyaya nyingi ukipitisha nishati. Machweo ya jua nyuma yanaangazia anga huku miti michache ikionekana chini.

Vifaa vingi vya kusambaza umeme vimesimama chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Nguzo za chuma zimeweka nyaya nyingi za umeme zikielekea mbali.

Wafanyikazi wawili wa umeme wanarekebisha nyaya za umeme juu ya nguzo wakitumia ngazi ndefu. Mmoja yuko juu ya nguzo na mwengine anamsaidia chini.

Kiambanda cha nishati ya joto ardhi kinaendelea kuzalisha umeme. Moshi mweupe unatoka kwenye mitambo ikionyesha shughuli inayoendelea.

Jukwaa refu la zege lina kingo za chuma zenye rangi ya zambarau, likielekea kwenye muundo mkubwa wa chuma. Nguzo za taa zipo zikiangaza njia.

Mtambo mkubwa wa viwanda wenye mabomba mingi ya chuma unaonekana. Moshi unatoka sehemu mbalimbali kuashiria shuguli za uzalishaji.

Kituo kikubwa cha umeme wa jotoardhi kinaonekana kikifanya kazi kikitoa moshi angani. Miundo mbinu mingi ya mabomba na minara ya umeme inaonekana kuzunguka jengo kuu.

Kifaru watatu wanatafuta chakula kwenye nyasi ndefu nyuma yao kuna daraja refu linalokatisha mandari. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Maji mamba kadhaa yapo kwenye bwawa lenye maji matope yakingojea kimya. Baadhi yamejificha sehemu kubwa ya miili yao ndani ya maji yakionyesha tu vichwa au sehemu ya migongo. Mazingira yake yana miamba na mimea.

Mwalimu akawaeleza wanafunzi jinsi ya kupanda miti wakiwa wamekusanyika karibu naye. Watoto wengi wameshika vijiti na jembe wakiwa tayari kushiriki katika shughuli hii muhimu.

Kundi la watu linatembea kwenye njia ya udongo chini ya mashamba ya upepo. Njia hiyo imezungukwa na miti na nyaya za umeme ikionyesha mazingira safi ya nishati.

Wanaume wenye vipaji vya sarakasi wanajiandaa kufanya maonyesho ya kupendeza ukumbini. Baadhi wameshikana na kutengeneza piramidi ya binadamu.

Soko linaonekana limefurika maji na watu wamekusanyika wakienedelea na biashara zao. Hali hii inaonyesha ugumu wa maisha mjini na ujasiri wa wafanyi biashara wadogo.

Makazi yamefurika yakizungukwa na maji mengi ya kahawia na miti imesimama kando. Hali hii inaweza kuwa imesababisha na mvua kubwa au mafuriko.

Watu wanabeba mabati na mbao kutoka kwenye kifusi. Wamezungukwa na uharibifu mkubwa wa majengo kuashiria adhari ya maafa. Wengine wnaonekana wakishiriki katika shughuli za uokoaji.

Mto uliochafuliwa unapita katikati ya mandhari ya viwanda. Taka zinaonekana zikielea majini na kingo za mto. Majengo ya viwanda yanaonekana nyuma.

Mvulana amebeba ndoo na mfuko mkubwa, akiwa anapitia njia chafu. Nyumba za mabati zimeonekana nyuma yake. Mazingira yanashuhudia hali duni ya maisha.

Mbuni wanne wanatembea kwenye nyika ya kijani kibichi. Majengo marefu ya jiji yanachomoza nyuma kuonyesha upekee wa hifadhi wa wanyama pori karibu na jiji.

Mazingira ya mafuriko makubwa yamefurikwa na maji mengi ya kahawia. Nyumba zimebomoka na watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo lililoathirika.

Makazi duni yamejaa katika eneo hili lenye uchafu mwingi na mazingira magumu. Takataka zimetapakaa chini zikiziba mkondo wa maji.

Makazi duni yamejaa katika eneo hili lenye uchafu mwingi na mazingira magumu. Takataka zimetapakaa chini zikiziba mkondo wa maji. Nyumba zimejengwa kwa mabati na udongo.

Ndege sita wamesimama karibu na bwawa la maji, wakitazama mbele. Nyuma, kuna mimea mirefu na mandhari ya wazi. Anga linaonekana wazi likionyesha mazingira ya asili ya wanyamapori.

Tembo na watoto wao wanatembea kando ya barabara karibu na gari la watalii. Mandhari inaonyesha wazi anga la samawati na mawingu meupe. Eneo linaonekana kama mbuga ya wanyama.

Ndege wa aina ya korongo, mwenye rangi nyeupe na mdomo mrefu wa njano, ana alama nyekundu usoni. Anaonekana akitazama upande, huku nyuma kukiwa na mandhari hafifu ya kijani.

Myama mkubwa anasimama katika malisho huku ndege wakirukaruka karibu. Wanaonyesha uzuri wa wanyamapori nchini Kenya. Mandhari haya yanaashiria utajiri wa ecologia wa eneo hilo.

Wanawake kadhaa wengine wakiwa wamebeba watoto migongoni wamejipanga foleni ndefu. Wamevalia mavazi mbalimbali na kanga zenye rangi tofauti.

Kasa wawili wanatambaa karibu na kingo za maji yaliyotulia. Miili yao imefunikwa na ganda lenye rangi ya kahawia na madoa meusi. Wanajitayarisha kuingia majini.

Rasilimali za maji zimetunzwa vyema, zikizungukwa na misitu minene. Maji yanaakisi mawingu meupe angani. Mto au bwawa hili linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kuhifadhi maji.

Simba ndume mwenye manyoya mengi usoni anaonekana karibu akitazama mbele kwa umakini. Macho yake yanaonyesha utulivu na nguvu asilia.

Mbogo wawili wamesimama kwenye tope, mmoja akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Miili yao mikubwa na pembe zao zilizopindika zinaoenaka wazi.

Shamba kubwa la takataka na vifusi vinaonekana likiashiria uchafuzi wa mazingira. Vitu mbalimbali vilivyotupwa vimejikusanya. Nyuma, majengo na miti vimefunga mandhari.

Sanamu ya mzee Jomo Kenyatta inasimama katikati ya jiji la Nairobi. Sanamu hio iko karibu na barabara yenye majengo marefu na watu wengi ikiheshimu historia ya Kenya.

Mtu mmoja anakimbia kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na miti mirefu. Jua linachomoza au kutua, likitoa mwanga hafifu. Majani yaliyokauka yametawanyika chini.

Mtu anachota maji kutoka kwenye mwamba. Ameweka ndoo chini ili kujaza maji safi yanayotiririka jambo linaloonyesha uhitaji wa maji vijijini.

Maji yanateremka kutoka kwenye bwawa yakitengeneza maporomoko yenye kuvutia. Daraja refu limejengwa juu ya maji likiunganisha pande mbili za mto.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi kwenye shuka jeupe chini ya mti mkubwa. Anakula matunda na vitu vingine. Eneo hilo lina mandhari nzuri ya kijani kibichi.

Mamba wawili wakubwa wanapumzika kwenye mawe na majani. Mmoja wao anatazama mbele. Wanyama hao wanajipumzisha karibu na kizuizi cha zege wakionesha mandhari ya mbuga.

Ngiri anapumzika kwenye udongo, pembeni ya uzio wa wavu. Mnyama huyu wa porini ana meno marefu yaliyopinda, akionyesha utulivu wake katika makazi haya.

Rundo kubwa la taka limejaa plastiki na vifaa vingine likonyesha changamoto za usimamizi la taka. Anga la mawingu linatanda juu ya mlima huu wa uchafu.

Watu wanatembea barabarani yenye taka huku mmoja akionekana akichukua chupa tupu. Mifuko ya plastiki na uchafu mwengine umetapakaa kila mahali kuashiria tatizo la usimamizi wa taka.

Kundi la pawa wanakula nyasi kwenye mbuga ya wazi huku mti mmoja mkubwa ukiwa umesimama kwa mbali. Wanyama hao wanonyesha uzuri wa wanyama pori wa asili.

Wanafunzi wa shule ya upili wamo darasani wakitumia kompyuta kujifunza. Mwalimu anawasimamia kwa karibu huku wakifuatilia mafunzo kwenye skrini.

Wanajamii waliovalia fulana za samawati wanashiriki kikamilifu katika upandaji wa miti. Baadhi yao wamesimama wakiwa wamebeba jembe, wengine wakiwa wamepiga magoti wakipanda mimea.

Makazi duni yameharibika vibaya kutokana na mafuriko. Mabati na takataka zimetawanyika kwenye tope jekundu. Watu wanajaribu kuokoa mali zao kutoka kwenye tope.

Swara watatu wanatembea kwa utulivu katika tambarare pana yenye nyasi. Wana milia nyeusi na nyeupe kando ya miili yao. Nyuma yao kuna kundi la wanyama wengine na mandhari ya milima.

Kifaru anatembea kwenye eneo la wazi lenye mimea. Anachungulia chini akionyesha utulivu wake katika mazingira yake ya asili.

Wanawake watatu wamevalia mavazi ya kitamaduni, wawili wakicheza na mmoja akipiga ngoma. Wote wana vazi la manyoya kichwani na tabasamu tele nyusoni.

Kundi la watu limekusanyika nje wengine wakiwa wamevaa sare nyeupe. Wamezunguka gurudumu la mkono wakionyesha wanaandaa kufanya kazi.

Mwanaume mmoja anamwagilia mti mdogo kwa kutumia jerikani ya njano kwenye ardhi kavu. Mwingine anaonekana akifanya kazi karibu naye.

Twiga watatu wamesimama kwa fahari katika makazi yao ya asili. Shingo zao ndefu zimeingiliana zikionyesha uzuri wao wa kipekee.

Bomba kubwa la samawati linainuliwa na kamba na mashine ya manjano. Mfanyakazi ndani ya mashine anaongoza operesheni ya ujenzi kuashiria mradi mkubwa wa miundombinu.

Kazi ya ujenzi inaendelea, msingi wa jengo ukiwa umewekwa. Zege imemwagwa na kuna miundo ya mbao na nondo inayoshikilia kuta zilizojengwa.

Mto uliojaa takataka na uchafu unapitia katikati ya mazingira ya mjengo. Watu wanatembea kando ya mto. Ujenzi holela wa nyumba kando ya mto unaadhiri afya ya wakazi.

Nyati wawili weusi wamesimama ndani ya dimbwi la maji matope wakipoeza miili yao. Wanyama hawa wakubwa wana pembe zilizopinda na ngozi nene wakionekana wametulia kabisa.

Mazingira ya asili yanaonyesha mti mkubwa uliosimama pekee yake karibu na ziwa dogo, mbingu yenye rangi, mawingu inaongeza uzuri wa mandhari hii ya amani na utulivu.

Mto mchafu unapita katikati ya eneo lenye mimea na udongo. Kwenye ukingo moja kuna majengo, huku upande mwingine kukiwa na vichaka. Uchafu unaonekana ukielea juu ya maji.

Katikati ya jiji la Meru magari na watu wanatembea barabarani, mabango yenye matangazo mbalimbali yanaoenekana pembeni mwa barabara kuashiria shuguli nyingi za kibiashara.

Barabara kuu lina magari na malori mengi yanayopita. Miti mirefu imepangwa kando ya barabara, na anga linaonekana likiwa na mawingu mepesi.

Gari aina ya Tuk Tuk mbili zimesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi moja ina rangi ya waridi na nyeusi nyingine ya manjano.

Watu wanapanda na kushuka mabasi ya abiria kwenye kituo cha mijini. Mabasi yamepanga foleni yakiwa tayari kwa safari. Shughuli ya usafiri wa umma inaendela.

Katika jiji lenye shughuli nyingi, watu wanavuka barabara. Kuna magari mengi ya abiria ikiwemo matatu za kupendeza. Polisi wa trafiki wanasimamia mtiririko wa magari na watu.

Afisa wa trafiki wanasimamia magari na wanaenda kwa miguu kwenye makutano ya barabara. Magari yamejaa abiria. Watu wanapita barabarani kwa miguu.

Basi la abiria la kijani na jingine jeusi lenye maandishi Mombasa yamesimama yakipakia abiria. Watu wanatembea karibu na mabasi hayo.

Shughuli nyingi zinaonekana karibu na kituo cha reli, Pipeline Railway Station , chenye reli zinazoendelea . Mabasi na magari yamejaa, huku watu wakitembea karibu.

Basi lenye rangi ya zambarau na pinki imesimama kando ya barabara. Gari hilo linaonesha ubunifu wa kisanii na ni sehemu ya mfumo wa usafiri wa uma nchini Kenya.

Mitaa ya jiji ina shughuli nyingi ikiwa na magari mengi na watu . Mabasi na magari mengine yamefurika barabarani. Majengo marefu yamezingira eneo hilo.

Barabara pana, yenye magari machache, inaonekana ikiwa imezungukwa na miti na majengo. Kituo cha mafuta cha shell, kinaonekana kwa umbali.

Basi la abiria limepaki kando ya barabara likisuburi abiria. Watu wanatembea kwenye barabara wengine wakipanda basi kuonyesha shughuli za kawaida za usafiri jijini.

Barabara lina magari mengi na watu wanaotembea katikati ya majengo. Kuna basi la Royal lenye rangi ya machungwa na magari mengine yaliyosimama kwenye trafiki.

Watu wanapanda basi la umeme la E-mobility lenye rangi ya kijani na nyeupe likisubiri abiria katikati ya jiji. Basi jingine la umeme lipo upande wa kushoto.

Matatu ya abiria imepaki kando ya barabara ikipakia au kushusha abiria, ina rangi ya samawati na stika mbalimbali ikiwemo nimbo ya Supermetro una nambari mia mbili thelatini na saba.

Gari la kusafiri barabarani limeonyeshwa, ambapo gari hilo linaendeshwa kwenye barabara pana. Mti wa kijani kibichi umejipanga kando ya barabara.

Barabara lina shughuli nyingi jijini. Watu wanavuka barabara na magari yanapita, kuna mabasi, magari madogo na polisi wanaodhiiti trafiki ikionyesha pilkapilka za jiji.

Gari la KPS lenye rangi ya samawati limesimama, likionyesha nauli ya shilingi 50. Kondakta amesimama mlangoni akiwaalika abiria.

Gari la abiria lenye rangi ya kijani na manjano limesimama barabarani. Mwanaume anajitayarisha kupanda huku abiria wengine wakiwa karibu.

Maafisa wa trafiki wamesimama katikati ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari na mabasi yamejaa, yakionyesha msongamano mkubwa. Maafisa wanajaribu kudhibiti mtiririko wa magari.

Mabasi kadhaa ya abiria yameegeshwa barabarani, baadhi yakiwa na rangi za samawati, kijani na chungwa. Abiria na wafanyakazi wa mabasi wanaonekana wakitembea karibu nazo.

Basi la abiria, maarufu kama matatu limeegeshwa barabarani jijini. Basi hilo limepambwa kwa rangi nyekundu na picha ya simba nyuma.

Abiria wanapanda na kushuka matatu ya njano iliyopambwa na kuandikwa To the World na Chicago, watu kadhaa wakiwemo kondakta na abiria wanaonekana karibu na gari hilo.

Shuguli nyingi za safari zinaendelea jijini. Mabasi ya abiria almaarufu kama matatu yamesimama yakiwa yamebeba abiria tayari kwa safari.

Kondakta anaita abiria kwenye basi la abiria lililobambwa kwa michoro mingi likiononyesha utamaduni wa matatu za Kenya. Rangi za kuvutia za njano na nyekundu zimetawala.

Majengo marefu yenye duka yametanda kando ya barabara huku magary yakiegesha kuelekea Nakuru. Mabasi ya abiria yanasubiri wateja.

Barabara kuu inaonyesha msongamano wa magari ikiwemo magari madogo na lori. kando ya barabara kuna majengo marefu na njia ya watembea kwa miguu huku anga likiwa na mawingu.

Shughuli nyingi zimejiri sokoni ambapo watu wengi wanashuhudiwa. Bidhaa tofauti zimepangwa kwa ajili ya kuuza ikiwemo matunda.

Jengo la daraja la njano na kijivu limetawala eneo hili. Kuna ujumbe don't overspeed ulioandikwa juu. Magari mawili na pikipiki yanaendeshwa barabarani.

Magari mengi yanasonga polepole barabarani katikati ya jiji. Majengo ya kifahari yamezunguka barabara, yakionyesha shughuli nyingi za jiji.

Mtaa wenye lami unaonekana ukiwa na watu wakitembea kando kando ya barabara. Kuna magari machache yaliyopakwa rangi tofauti yaliyoegeshwa kando ya barabara.

The road is very busy, with passenger cars and motorbikes. People are walking and waiting for transport. Commercial buildings are seen in the background.

Matatu la rangi ya samawati na abiria wanaonekana jijini. Gari hili la usafiri wa umma linajulikana kwa nakshi zake limesimama barabarani.

Barabara yenye lami inaonyesha gari dogo lililosimama, lenye nambari ya usajili ya Kenya. Mwanamke amesimama karibu nalo, akisubiri au kujitayarisha kuingia.

Basi la citi hoppa lenye rangi ya kijani na manjano limesimama barabarani. Nambari ya njia arobaini na sita inaonekana mbele. Watu wanatembea karibu.

Mjini Kenya, abiria wanapanda na kushuka matatu. Basi dogo la usafiri wa umma. Barabara ina shughuli nyingi, ikiwa na watu wanaotembea na magari.

Mtaa una pilkapilka nyingi ukionyesha maisha ya jiji la Kenya. Mabasi ya abiria yamesimama barabarani huku watu wakitembea kwa wingi.

Basi la abiria lililopambwa kwa rangi nyekundu na sanaa nyingi limesimama abiria wanapanda na kushuka wakionyesha shughuli nyingi barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi imeonekana, ikiwa na magari na malori yakipita. Daraja la watembea kwa miguu la manjano na nyeusi limepanda juu ya barabara, likiunganisha pande zote mbili.

Basi la abiria lililopakwa rangi nyeusi na chungwa linasubiri abiria mjini. Dirisha zake zinaweza kuonekana zikiwa wazi likionyesha mandhari ya jiji.

Msongamano wa abiria wanapanda basi la rangi ya waridi. Watu wengi wanasubiri kando ya wabarabara, wengine wakiwa ndani ya basi huku kukiwa na mgari mengine kwa mbali.

Mirija mingi ya rangi ya kijivu , inayofanana na mabomba ya PVC imepangwa kwa umakini juu ya kila mmoja. Mirija hii inatumika sana katika ujenzi na mifumo ya maji.

Kiunzi cha chuma kimepiga mistari mbele kikionyesha sehemu ya ndani ya chumba chenye mashine. Majengo ya chumba yanaonekana yakiwa na kuta nyeupe na vifaa vya samawati na njano vimeunganishwa.

Mabomba makubwa ya samawati yamewekwa kwenye udongo wenye matope yakionyesha maandalizi ya mradi wa ujenzi. Mabomba hayo yamewekwa sambamba.

Mitambo kadhaa mirefu yanapasua moshi mwingi mweupe angani. Baadhi ya mitambo ina michiririzi miekundu na mieupe ikitoa moshi unaofunika anga. Nguzo za umeme pia zinaonekana nyuma.

Rundo kubwa la udongo mweusi na wenye matope limeonekana. Udongo huu unaweza kutumika kwa kilimo au ujenzi, huku ukionyesha umuhimu wake katika shughuli mbalimbali za maendeleo.

Lori kubwa limejaa magunia makubwa ya takataka au vifaa vya kuchakata. Wanaume kadhaa wameketi juh ya mizigo hio wakisafiri. Gari linapita barabara ya jiji likiashiria shughuli ya ukusanyaji wa taka.

Lori la kijani limebeba abiria juu na chini ya barabara yenye majengo na miti. Limepakia mizigo na abiria, likielekea kwenye marudio yake.

Bonde lenye tope na maji machafu linaonekana likiwa na mawe na takataka ndani yake. Kivuli cha mtu kinaanguka ukingoni ukionyesha mtu aliyeipiga picha.

Mabomba za plastiki za PVC zimerundikana juu ya uso wa saruji zikiwa na ukubwa na urefu tofauti. Ziko tayari kutumika kwa miradi ya ujenzi hasa mifumo ya maji au umeme.

Mikusanyiko mikubwa ya taka imetapakaa katika eneo la wazi ikionyesha uchafuzi wa mazingira. Plastiki, nguo na vitu vingine vimetupwa ovyo.